Wakulima hao vijidudu hao ambao wameweza kushambulia mimea za wakulima hao. Wakulima wanafanya utakavyo ili kuwafukuza wanyama hawa.

Dawa hili ambayo imeweza kutumiwa na kubaliwa na daktari inatumiwa kuwa dawa hili linaweza kuua ugonjwa ambayo inaweza kusambaa katika eneo hii.

Dawa hizi ni dawa ambazo zinatumika na watu wanao magonjwa na inasaidia kuwapa nguvu ili waweze kupata nguvu kwa kuwa labda walikuwa wagonjwa.

Dawa hizi ambazo ziko kwenye meza ni dawa ambazo, zinasaidia mwili wakati, mtu ameweza kuwa mgonjwa na dawa hii inaweza kumletea afya mzuri.

Anapewa dawa. Dawa hii haiwezi kumdhuru binadamu huo.

Mgonjwa huyu anaweza kumsaidia mtoto huyu au kuponya mtoto huyu kwa sababu mtoto huyu anaweza ugua katika kwa ugonjwa ambayo anaweza kuadhiri mwili ya mtoto huyu mchanga.

Aina ya dawa hii ambayo inaweza kutumiwa na dawa hizi inaweza kuikinga mimea kwa kuwa hiyo unahitaji dawa kujua vijidudu ambayo inaweza kushambulia mmea huo.

Sanaa hizi zimewezwa kutengenezwa na kuundwa kwa umbo tofauti tofauti kwa kua zinaweza kusaidia wakati kuna sherehe na pia inatumika kuwekwa maziwa ili kutumiwa kwa matumizi ya nyumbani.

Maji haya ni maji masafi na yanaweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani na pia maji haya safi yanaweza kutumika hili mtu anapotaka kukunywa maji anakunywa maji haya safi.

Watoto hawa wanacheza na matope ,na mikono zao zimeweza kuchafika ,hii inaishara kuwa watoto hawa wanaweza kuosha mikono hii ili iwe safi.

Madaktari hawa wameweza kuja kwa wingi hili kuweza kusaidia watu hawa kukinga magonjwa kama vile virusi vya korona ambayo iliweza kusambaa katika eneo ya nchi yetu ya Kenya.

Polisi, ameweza kusimama huku nje akiwa anafanya usafi na barakoa kwenye mdomo wake. Na pia, kuna watu ambao wanaosha mikono yao kwa kuwa usafi unasaidia kutoambukizwa na magonjwa.

Kifaa hiki kutengenezwa ili kuweza kutumiwa kuweka maziwa na pia vifaa hivi vimeweza kutengenezwa na umaridadishiwa kwa kuwa inaweza kutumiwa kwa sherehe na vitu vinginezo.

Daktari huyu ameweza kuvaa barakoa na anauza barakoa katika barabarani ili iweze kusaidia watu kukinga magonjwa ambayo watu wanaweza kupatikana na magonjwa hayo.

Katika eneo hili kuna michezo ambayo inaendelea na mchezo huu unafanya katika jumba hili .Jumba hili ambalo vitu vimewekwa na kutumika kwa michezo.

Katika hosipitali kuna operesheni ambayo inaendelea na oparesheni hii ni madaktari wanaweza kufanya oparesheni hili kusaidia mgonjwa ambaye ameweza kuuumia na kufanyiwa oparesheni.

Dawa hizi ambazo zinatumiwa na binadamu kujikinga kwa magonjwa na pia ina vitamini D ambazo zinaweza kuongoza mwili wa binadamu.

Daktari huyu ameweza kuketi kwenye kiti akihudumia watu ambao wamepanga foleni. Watu hawa wamevaa barakoa kwa kuwa kuna ugonjwa ambao ulikuwa unasambaa kila mahali na wemeweza kuvaa barakoa ili kuwakinga wasipatikane na magonjwa haya.

Mto ambao uko katika shamba eneo lile kuna sehemu ambayo umeanza na pia wanyama walio ndani hapo wameweza kuathirika na moto huo, wazima moto wameweza kufika ili kuzima moto huo.

Ngombe hizi zimeweswa kufungwa katika eno hii kwa kuwa kuna madaktari ambao wanatibu ngome hizi, na ngombe hizi zinaonekana ziko kwenye hali nzuri.

Dawa hii ambayo Iko kwenye meza, ni dawa ambayo mtu, anaweza kutumia hili kuweza kupata nafuu, na dawa hizi pia, zinaweza kumpa mtu nguvu wakati amekua mgonjwa.

Mgonjwa huyu ameweza kupewa chanjo katika mwili yake ili kuhifadhi au kuzuia magonjwa katika mwili yake. Magonjwa haya yanaweza kutumiwa...

Mtoto huyu anapata chanjo katika hospitali. Chanjo hii ni chanjo ambayo inaweza kumsaidia ili asiweze kushikwa na magonjwa kama ya Corona na magonjwa zingine zinaweza kumshika.

Kuna mafuriko ambayo ime weza kutokea katika eneo hili na watu wameweza kuathirika kwa kuwa vitu vina wezwa kubebwa na nyumba zao na zina weza kuharibika. Watu hawa wameweza kukosa mahali wana lala.

Dawa hii imeweza kuandikwa Vitamin D3 ni dawa ambayo mtu anaweza kuchanjwa wakati ako mgonjwa na dawa hii pia inaweza kumsaidia aweze kupata nafuu.

Katika eneo hili mto wa kupita imeweza kuporomoka na watu wameweza kushindwa na mahali wanaweza kupita.

Kuna mkasa wa moto ambayo umeweza kutokea katika barabara hii, magari zimeweza kugongana, na moto huu umeanza kuwaka na kuweza kuleta hasara mingi.

Sindano na dawa hii ya yellow fever ni dawa ambazo mtu anaweza kutumia wakati ni mgonjwa na anadungiwa kwenye mkono wake . Gonjwa hii inaweza kuwa imepatwa na virusi ama malaria.

Watoto hawa wanaosha mikono zao na huu inaonyesha kuwa ni hali mzuri ya kuwa safi na inasaidia kwa usafi kwa watoto ili wasiweze kuambukizwa na magonjwa.

Dawa hizi za kienyeji zinaweza kusaidia mwili ya binadamu kuweza kuponya magonjwa ambavyo inaweza kushambulia mwili ya binadamu.

Mama huyu ameweza kuja na mtoto wake ili aweze kupata chanjo katika hospitali hii watoto wengi wamekuja Kupewa chanjo ili kuzuia magonjwa yanayo dhuru miili yao.

Dawa hii ya Ozomax ni dawa ambayo ina weza kuwa na usaidizi ambayo ni kutuliza maumivu ambao mtu angeweza kuwa nayo, mtu anaweza kutumia dawa hizi ili aweze kutibiwa na dawa hizi.

Mama huyu ameweza kumleta mtoto wake hili aweze kupewa chanjo. Hili magonjwa yaweza kumshambulia mtoto huyu mchanga. Watoto wadogo wanaweza kushambulia na magonjwa kama vile kikohozi na magonjwa mengine.

Daktari huyu anaweka dawa kwenye sindano kwa kuwa ameweza kutumia dawa hizi ili kichanja mtu asiweze kupatwa na magonjwa kama magonjwa ya Corona.

Vidudu hivi ni vidudu ambavyo vinaweza kuharibu mimea ambayo iko shambani. Na mimea hii ni mimea kama nyasi na vinaweza kuharibu mimea hizi.

sindano hili na dawa hii ambayo iko kwenye chupa, inaweza kutumiwa kundunga mtu ambaye ni mgonjwa ili kumwezesha na kuweza

Mafuriko katika eneo hili inaweza kusababisha watu kulazimika kuhamia mahali ambapo maji yameweza kufika, mafuriko yamesababisha njia yaweze kugawa na maji.

Katika hospitali kuna madaktari ambao wanaweza kutibu watoto wakiwa na shida lolote na wanaweza kusaidika humo hospitalini na wanapata matibabu mazuri.

Dawa hizi ambazo ni za aina za blood cells ambazo zinatumiwa kukinga mwili mwa binadamu kwa magonjwa tofauti kama vile kutumia mwili mwa binadamu.

Choo hii ya public toilet ni choo ambayo watu wote wanaruhusiwa kutumia choo hizi na choo hizi zimetegenezwa ili kusaidia mwananchi wote .Wanapotembea barabarani wanaweza kutumia choo hizi.

Mtoto huyu anazaliwa na ameweza kuzaliwa akiwa mzima. Mama yake ameweza kuwachwa na furaha Kwa kua kumuona mtoto huyu akiwa mzima.

Sehemu hii, ni sehemu ambapo kuna ukame. Na ukame, unaweza kusababisha miti kuweza kukauka na ukosefu wa maji unaweza kukosea. Na pia, nyumba hii imejengwa ili kusaidia kutochomwa na jua sana.

Mama huyu ako katika kibanda chake na anaweza kutengeneza barakoa ambazo anazishona moja kwa moja na barakoa hizi zinasaidia watu ili kutoambukizwa na magonjwa ya hewa.

Kuna chupa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye meza hii na chupa hizi zinaweza kutumika kwa matumizi mingi ili kuweza kubeba maji na vitu vinginezo.

Katika eneo hili kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea na watu wameweza kupoteza vitu zao. Barabara maji yameweza kujaa magari na bodaboda zimeweza kupita kwa maji hii ambayo imetambaa kila mahali.

Katika eneo hili kuna mkasa wa moto ambao umeweza kutokea na mkasa huu wa moto imeweza kusambaa kila mahali na wazimamoto hao wanaweza kujaribu kuzima moto hii.

Tanki hii ni tanki ambayo imejengwa ili kusaidia watu kwa usambazaji wa maji. Watu wanaweza kusaidika kwa tanki hii ambayo inaweza kuweka maji na kusambaza maji katika eneo tofauti tofauti.

Katika hosipitali kuna huduma ambazo zinaendelea, kuna oparesheni ambayo inafanywa katika hosipitali hii. Operesheni hii ni oparesheni ambayo inaweza kuzuia mtu ambaye alikua na hali isiyo mzuri.

Mtoto huyu anapata chanjo kwenye mkono wake na chanjo hii inasaidia mtoto huyu kuwa asiweze kupatikana na magonjwa kama ya korona pia inasaidia kila mtu anayechanjwa ili asiweze kushikwa na magonjwa haya.

Sehemu hii ni sehemu ambapo kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea. Na mafuriko haya yameweza kusababisha vifo na watu wameweza kupoteza vitu zao ambazo wanazitumia.

Mafuriko ambayo imetokea katika eneo hili na mafuriko haya yameweza kusababisha hasara mingi katika shule na pia eneo hili. Eneo hili huwa wanafunzi wameweza kukosa kuenda shule kwa sababu ya mafuriko haya yameweza kufika kwenye madarasa yao.

Mtu huyu anameza dawa ambavyo vinaweza kumsaidia kukinga mwili yake. Mwili ya binadamu inaweza kuhifadhiwa na kuchungwa kwa hayo magonjwa yanaweza kuathiri na kufanya mwili iwe mbaya.

Dawa hizi ni dawa ambazo mtu anaweza kutumia na kudungiwa wakati anaugua na virusi vya korona dawa hizi inaweza kumsaidia ili aweze kutoambukizwa na virusi hivi.

Katika huduma Kenya kuna kazi ambazo zinaendelea. Makazi hizi zinaweza kutengenezwa na kusaidia. Kuna sherehe ambayo inafanyika kwa wafanyikazi hawa wa huduma Kenya.